Waziri wa afya wa Kenya, Suzan Nakhumicha, amezungukwa na viongozi wa wafanyikazi wa matibabu, akiwa anazungumza na mwanamke mbele yake amelala kwenye kitanda cha hospitalini, akimshika mtoto. Mwanamke huyu amevalia kitenge cha kijani cha kanga yenye mirabamiraba.

Mwanamke mjamzito akiwa amelala chali juu ya kitanda cha mikeka. Anavalia nguo ya rangi ya waridi na shuka lililochorwa rangi. Daktari anamhudumia wa afya amekaa karibu naye anamchunguza tumbo lake kwa mkono.

Chupa ya virutubisho vya lishe vya rangi nyeupe yenye kifuniko chekundu. Lebo lenye mbele linasemekana. Pia yanawakilisha chuma. Maelezo mengine kwenye lebo yanaeleza faida za bidhaa kama ya kupunguza uchovu na kusaidia utengenezaji wa seli nyekundu za damu.

Chupa tatu za vitamin D zimewekwa pamoja mbele ya ukuta wa kima. Zote zimeandikwa majina ya kampuni tofauti na viwango vya vitamin viliomo . Zinaonekana kama kuna dawa na virutubisho vya lishe vilivyo patikana sokoni.

Mhudumu wa afya , mwanamke nesi. Akiwa ameinama na kumwangalia mtoto mchanga aliyelala . Huyu amevaa fulana ya rangi ya blue na vest ya rangi ya blue ,iliyoandikwa CFK.Thabitha Medical Clinic .Anashikilia kitu kidogo mkononi mwake akionyesha kitu cha kwa mtoto.

Onyesho la mkono wa mtu labda mhudumu wa afya, amevaa glovu nyeupe ya upasuaji. Anashikilia shindano na chupa ndogo yenye kioevu kinachoitwa vaccine au chanjo. Chupa hicho ina kifuniko cha metali na plagi ya mpira.

Chupa ya plastiki yenye mafuniko nyeupe, iliyomo kwenye pilo imesomeka. Chini yake kuna maandishi ya dawa ya tetezi, udumi kapanuka. Hii inaonyesha picha mbili ya tetezi, kidumi kimoja kubwa ya kawaida na kingine kimepanuka.

Huyu ni kijana akifanya mazoezi ya mkono kwenye kifaa cha mazoezi. Amevalia fulana ya rangi ya zambarau na suruali ya kaki. Anaonekana akitumia nguvu zake kuinua uzito wa buluu, nyuma yake kuna mhudumu wa afya labda daktari wa mtaalam wa zoezi amevaa sare ya buluu amesimama akimuagalua kijana huyu.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia suti za kiofisi wakishuhudia uzunduzi wa ya mradi fulani. Wanasimama karibu na tenki kubwa la maji la rangi ya buluu. Watu wawili mmoja mweusi na wengine mweupe anaonekana akishikilia kitu kinayoonyesha kuwa imejengwa kwa umakini mkubwa.

Chupa ya glasi ndogo yenye kioevu cha chanjo ya sindano. Lebo ya chupa linasemekana MMR, measles, mumps, rubella vaccines . Ina maelezo kwamba ajili ya sindano ya subcutaneous na dozi yake ya mililita. Chupa hiyo ni.

Linaonyesha bango lililobandikwa kwenye nguzo ya umeme au simu, linalo habari kuhusu daktari anayeitwa dokta Chikwonkwo, na huduma anazotoa, ambazo ni kuvutia mpenzi, biashara na nyota. Kwenye bango hilo kuna namba ya simu ya daktari huyo. Chini ya bango hilo pia ni kubwa na kuna lingine dogo yenye maandishi mengine.

Daktari wa meno akihudumia mgonjwa. Huyu ni mwanamke amevaa koti jeupe, balakoa usoni na glove na ameinamia mgonjwa. Mwanaume amelala kwenye kiti maalum cha meno. Amevaa shati la mistari na suruali lenye rangi ya kaki. Anatumia vifaa vya meno, kumchunguza mdomo ya mgonjwa daktari.

Hii inaonyesha mwanafunzi wa kike ambaye amevaa koti jeeupe la maabara akifanya jaribio la kisayansi. Amevaa miwani na mkufu kwenye shanga, akishikilia kifaa kidogo cha kutumia chombo labda mwiko au anapasha moto kitu. Kwenye burner ya banseni. Kuna moto mdogo mbele yake, na nyuma yake kuna mwanafunzi mwingine aliyevaa koti jeupe.

Mwanamke mweusi amesimama mbele ya vyombo vya maji. Amevalia nguo ndefu lililochorwa sakafuni, waridi kichwani na mkanda wa manjano kiunoni. Karibu naye kuna vyombo vingine vikubwa vya plastiki vya kuhifadhi maji vyenye rangi mbalimbali kama vile manjano na kijani na blue .

Mfumo wa kunawa mikono uliotengenezwa kwa plastiki ya kijani kibichi unakaa juu ya stendi ya chuma. Juu ya stendi hiyo kuna tangi kubwa la kuhifadhi maji. Chini ya tangi hiyo kuna mfumo wa bomba ndogo la kutoa maji. Chini ya bomba hilo sink dogo na chini yake pia kuna sink .

Kundi la watu wakijaribu kukabiliana na mafuriko. Wamezungishwa na maji machafu ya kahawa na wanasimama karibu na nyumba ndogo lililowekwa kwa maji na kufunikwa kwa turubai. Baadhi ya hawa watu wanarekebisha nyumba hiyo na wengine wamebeba vitu vyao labda ni kuokoka na kutoa maji haya.

Jeshi ya mwanaume mmoja mweusi, akiwa masandukini ya dawa kwenye rafu, ametabasamu na amevaa shati jeupe, na mikono mirefu yenye michoro ya rangi mbalimbali. Nyuma yake kuna bango la kielimu linalohusu homa ya ini, inayoonyesha michoro ya virusi vingine.

Eneo la mtaa kijijini lililofurikwa na maji ya kahawa machafu. Yamefunika barabara na maeneo wazi katika manyumba kadhaa ndogo. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo, wengine wao wakiwa wamevalia nguo nyepesi. Mbele mtoto mmoja amevaa fulana nyekundu akifuatilia mwanaume mwengine.

Mwanamke mpokea wageni akitabasamu kwenye dawati la mpokezi katika kliniki ya maeneo. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye nembo na jina la Fine Touch Dental Care. Nje ya dawati la mapokezi kuna bango kadhaa yanayooneysha njia ya malipo kwenye vile Eazypay na Sancam na pia namba ya simu ya kampuni.

Eneo la maji lilioathiriwa na mafuriko makubwa. Maji yamefunika mabarabara kabisa yanaonekana kuwa na kina kirefu. Gari moja jeupe aina ya lori ndogo au pickup au linaonekana likijaribu kupita katika maji hayo likisababisha mawimbi. Mbali kidogo lori lingine kubwa linajaribu kupitia pia.

Dawa mbili za miti shamba, zikiwa kwenye chupa ya mitungi. Upande wa kushoto kuna chupa tatu za rangi ya kahawa zenye lebo la zambarau, lililoandika mtiki nguvu za kiume. Upande wa kulia kuna mtungi miwili ya plastiki yenye lebo ya kijani iliyoandikwa mkokoko ushauri wako anaja. Zote zimepangwa juu ya uso mweupe.

Daktari mzee mwenye miwani na barakoa anachukua chanjo kutokana na kwenye chupa. Amevaa koti jeupe la daktari na ameshikilia sindano kwa uangalifu akijaza sindano na chanjo. Kwa nyuma watu wengine wamekusanyika wakisubiri na wengine wamevalia barakoa pia. Kuna mwanamke mmoja anayeweza kuonekana akiwa karibu. Mazingira haya yanaonekana kuwa ni hospitalini na cha matibabu.

Daktari amevaa sare ya blue ,akiweka mgonjwa kwenye mashine ya MRI .Mgonjwa amelala ju ya kitanda cha mashine, amevaa nguo zenye miraba, na miraba zimefunikwa kwa shuka. Daktari anasimama kando ya mgonjwa akimsaidia kuingia kwenye mashine ya kupima. Kiti cha magurudumu kinaonekana karibu na mashine hiyo.

Mfanyikazi mmoja ambaye amevaa suti ya kinga ya rangi ya kijivu akitembea akipuliza moshi mwenye rangi ya kifaa kilichobebwa mgongoni. Kifaa hiki kinaonekana ni cha kupuliza dawa au moshi, labda kudhibiti wadudu au mbu.

Msanyiko wa vitu vya kitamaduni au kibada. Katikati kuna mtungi wa udongo, umefungwa kwa kamba iliyokatwa. Njia ya mtungi kuna sanamu ndogo ya mbao. Kanda ya mtungi kuna sanamu ya kichwa cha mtu. Labda kilichotenganishwa jiwe na udongo. Sanaa hizo zimepambwa kwa shanga vizuri sana.

Bidhaa kadhaa za kiafya ya miti shamba zikiwa zimepangwa juu ya meza. Baadhi hizi zina majina kama, Kuchuna Power King Deep Grip Roots, zikiwa kwenye masanduku ya rangi zambarau na nyekundu. Kuna saizi tofauti ya baadhi ya hizi, zikiwemo chupa ndogo ya masanduku ya mirefu.

Mhudumu wa afya labda nesi akimchunguza mtoto mchanga. Huyu amevaa sare ya manjano na blue na barakoa usoni. Mama wa mtoto ambaye amevaa fulana ya rangi ya polcadot na pia barakoa ameshikilia mkono wake kwa uangalifu. Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda na amefunikwa kwenye blanketi.

Mtu akiwa amevaa suti ya kinga ya manjano akiwa na Mask usoni, ana glavu ya bluu. Ananyunyuzia dawa mimea kwenye shamba lenye mimea mingi iliyopandwa na safu ndefu. Mimea hayo yana majani ya kijani kibichi baadhi yanaonekana kuwa na matunda.

Mtu ameketi chini amevaa mavazi chenye michoro ya kupendeza. Wana shanga nyingi shingoni na mabangili mikononi mwao. Mtu huyu ameshikilia kifaa cha jadi kinachofanana na kiboko. Katika ardhi iliyo mbele yake kuna mikeka iliyofumwa na juu yake kuna viunzi vya udongo.

Chupa na vifaa vya matibabu kwenye meza ya kitambaa cha rangi cha kijani kibichi, kuna yale, ya ndogo ya glasi, baadhi zikiwa na nembo zenye maandishi ya missle, mumps, rubella vaccine , chupa moja katika nembo hizi lina wazi na limeandikwa na dozi moja ya mililita nukta tano, karibu na chupa hizo pia kuna shindano.

Mtaalam aliyevaa vazi ya buluu la kinga, barakoa na gesi na miwani, akishikilia mikono yake miwili kamili hatarini. Kopo moja la manjano na lingine ni la buluu na yote yana alama ya fuvu na kichwa mfupa mwilini. Ishara kamili ya hatari na ni sumu tena.

Chupa ya virutubisho vya lishe ya rangi ya waridi laini. Juu ya chupa kuna jina la bidhaa na chini yake pia imeandikwa folic iron acid . Chupa linaonyesha maelezo ya faida zake, kama vile kuongeza nguvu na kinga, kuboresha ngozi, nywele na kucha, kurekebisha uzalishaji wa seli ya damu.

Mkulima mwanaume ambaye ni mfanyikazi wa shamba akisimama karibu na jengo ndogo. Amevalia shati la kitamaduni lenye rangi ya kinjano yabuluu na suruali ya kijivu. Anatumia mikongojo kusaidia kutembea. Mwaanume huyo anaonekana akiegemea kwenye ukuta. Jengo ndogo la nyuma linaonekana ni jengo la choo au chumba ndogo.

Inaonyesha seti ya matibabu inayotumiwa kutoa chanjo inayojumulisha chupa ndogo ya chanjo yenye kofia ya bluu, sindano ya plastiki, pedi ya pombe na pamba. Chupa ya chanjo ina lebo inayosemekana measles, mumps, rubela . Vifaa vyote vimewekwa kwa uangalifu kwa meza na vinafunikwa na kitambaa.

Hii mazingira yana madudu na vitu vingi sana. Ni mazingira ambayo yana vitu mingi kama nyasi, binadamu na nyasi nzuri sana. Ameenda kuangalia hii mazingira na kufanya utafiti ili ajue yale anaweza fanya ili mazingira iendelee kuwa mazuri zaidi ya hii.

Akiwa amelala chini kichali juu ya kitanda cha uchunguzi amevaa barakoa. Mtaalamu wa afya ambaye amevaa koti jeupe la kidaktari amesimama karibu na mgonjwa. Anaonekana akimfanyia mazoezi na matibabu zingine katika mguu yake ikishika magoti na magonjwa hayo.

Kuna kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa fulana za kijani za fulana na buluu, zinazofanana na zile zinazotumiwa na watu wanaofanya utafiti au censor . Wengi wao wanashikilia vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta za mkononi au simu maarvini. Wakionekani kuzitumia au kuzibonyeza.

Nyuma ya watu hawa na takataka, Kuna uzio na waya uliofungwa kwa usalama na nyuma ya uzio huo, kuna mjengo wa udongo au matofali na mlango mmoja wa buluu inayoonekana wazi. Pia kuna miti na mimea ambazo ziko hapo nyuma.

Kampuni ya Hope Care wamepeana usaidizi kwa wanafunzi wa shule. Wamepeana tenki ili wanafunzi wapate kunywa maji safi ili wasikuwe na ugonjwa yoyote ya maji na ugonjwa yoyote ambayo inaeza ishika na maji chafu. Wanafunzi watatu wameenda kukunywa maji wanachota maji wakiwa wamevaa nguo zao rasmi za shule.

Picha inaonesha daktari amevaa koti jeupe la daktari ba miwani. Akilichunguza sikio la mwanamke akitumia kifaa maalum. Mwanamke huyu anaonekana kuketi kwa utulivu wakati wa uchunguzi. Nyuma yao kuna watu wengine wa kuashiria.

Inaonyesha daktari na msaidizi wake kazini. Mwanaume mwenye kipara na miwani amevaa barakoa na glovu akimchunguza mgonjwaake ambaye aonekani vizuri. Msaidizi wake pia amesimama karibu. Amevaa sare zake za katiba na barakoa. Chumbani kina vifaa vya meno, ikiwemo yataa ya daktari na saritini ya kompyuta.

Inaonyesha mfanyikazi wa afya akipatia chanjo mwanamke mmoja, pengine katika eneo la kijivu, karibu na kuna kisanduku cha buluu, kinachoonekana kuwa na kifaili chanjo kinachoashiria umuhimu wa upatikanaji wa huduma afya katika maeneo ya mbali.

Daktari anaangalia mgonjwa wake akimhudumia. Mgonjwa ako kwa uchungu na anahudumiwa. Daktari amevaa kurunzi kwa kichwa yake ili aone vizuri yale anafanya. Tena, amevaa vizuri na kuonyesha yeye ni daktari. Amevaa glovu akishika hizo vitu ambayo hazifai kushikwa bila glovu.

Ukulima ni kitu nzuri sana. Serikali ya Kenya imetoa maangizo kuwa wakulima wote waende wanyunyizie mimea zao dawa. Wamepeana mimea zao dawa ili wapeleke wanyunyizie mimea zao.

Tukio la jengo lenye limeporomoka likiwa limejaa watu wanaoshuhudia na wakoaji. Kulia kuna nembo ya gazeti la The New york times tarehe published twenty nineteen kuashiria picha hii ilichapishwa mwaka huo. Katika picha huo kuna rundo kubwa la virusi vya gorofa zinavyoporomokwa na jengo.

Wafanyikazi wawili wa usafi wakiwa wamevaa sare zao za kazi, glovo na mabuti wakisafisha rundo kubwa katika takataka eneo la wazi, yenye majengo na mabati

Meno hua inakuanga shida kwa watu wengine katika maisha ya binadamu ikianza kuhisi uchungu. Ameenda hospitalini ili daktari wa meno amtolee meno yake ama amjazie meno yake ili isiendelee kumuuma kama kila kawaida.

Vidonge ndani ya chupa vinaonekana kuwa ni vidonge vya rangi ya aina ya kahawa na chungwa. Picha hii inatangaza wazi wazi bidhaa ya afya iliyolenga kuboresha viwango vya uchumi mwilini, huku ikisisitiza sifa zake za kutoleta madhara kama kuvimba huo urafiki.

Muuguzi au mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa mwanamke akimtunza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum cha hospitalini. Huyu amevaa sare zake za matibabu. Anaonekana akimfunika au kumfungua huyo mtoto mdogo. Uangalifu nyuma yao kuna vifaa vya hospitalini na sehemu ya kuosha mkono.

Mtaalam wa afya labda nesi aliyevaa sare nyeupe na nyekundu, akimpa mtoto chanjo ya dawa ya kinywa. Mama mtoto amevaa kofia nyekundu na sweta ya rangi ya pinki anamshikilia mtoto huyu. Wote wawili wanaonekana wakimwangalia mtoto kwa makini sana.

Katika hospitalini, kuna yale vitanda ambao hua wagonjwa wanatumia kulalia. Si kama zile tunatumia nyumbani. Madaktari, watu wa Kenya redcross pia wanasaidiana kupeana first aid katika wagonjwa wao ambao walikuwa wameumia ama wako na majeraha.

Tukio hili linafanyika hospitalini ama kliniki. Katika hali ya picha kuna muuguzi au daktari akimhudumia mtoto mchanga aliyelala kitandani au gari maalum chaa watoto. Mtoto huyu amefunikwa na blanketi lenye mistari nyuma. Kidogo kuna muuguzi mwingine.

Dawa tunapewa hospitalini ili tumeze tukuwe tumepona tukiwa na magonjwa yoyote. Amepewa dawa ili ameze dawa moja ambayo inaitwa Motrim IB mapenzi ili apone haraka haraka asikuwe bado anaugua.

Chanjo ni kitu muhimu sana ambayo inafaa ifanywe. Kuna aina ya chanjo ya MMR vaccine , ambayo huwa inachanjwa kwa watu. Daktari amebeba shindano, dawa na ashavaa gloves kuonyesha anataka kufanya chanjo kwa mtu.

Community Health Voluntee wanatembea wakitangaza na yale mambo yatakuwa yamefanyika ya usafi na maisha yetu kutoka hospitalini. Yameagizwa na serikali ya Kenya ili watembee wajulishe watu habari hizo.

Mama anaosha mtoto wake mikono yake mama akivaa kofia na mask kwenye mapua pia na mtoto. Wanatumia tanki ya UNICEF na masabuni ambayo ni mzuri ya kutoa germs kwenye mikono yao. kuna tanki ya nyeusi tena yana maji tena ya kuosha nayo mikono yao.

Katika usaidizi kuna hii kampuni ya fresha life huwa hutoana usaidizi kwa watu wengi sana. Kuna hii mazingira ambayo sio mazuri lakini huwa wamepata usaidizi majumba zao sio zile majumba zinazofaa binadamu yakiishi lakini usaidizi imetolewa kwa hawa watu.

Mwanamume mzee aliyevaa shati lenye mchoro na barakoa ya rangi ya bluu, akipokea sindano kwenye mkono wake. Mtu mwingine anayefanya kazi ya afya anampatia sindano hicho. Mzee anaonekana akifumba macho huenda kutokana na hisia ya sindano hiyo.

Mgonjwa akiwa amelazwa kitandani hospitalini akionekana kuwa katika chumba cha wagonjwa mahututi au chumba kingine chenye vifaa maalum. Kuna mtaalam wa afya aliyevaa kofia ya buluu na barakoa akimhudumia mgonjwa. Labda amerekebisha vifaa vya kupumua.

Chupa ya dawa iliyoanguka na vidonge vingi vyekundu vimetawanyika juu ya meza ya mbao. Kofia cha chupa hiyo kando na pia kuna kipande chembamba cha karatasi chenye rangi nyingi kinaonekana kama stripe ya kupima hiyo...

Mkuliva aliyevaa kofia na koti ya kijivu, akitumia kifaa cha kunyunyizia dawa shamba lake kubwa la mimea kijani. Kifaa hicho kimebebwa mgongoni mwakwe na kinatoa ukungu mweupe, kuashiria kua kunyunyizia dawa na kuua wadudu au mbolea.

Chupa kadhaa za dawa za sindano moja zikiwa zimeekwa kwenye sehemu ya rangi ya pink Katika kuna chupa ilioandikwa homa ya manjano. Karibu na chupa hiyo kuna ile sindano ikiekewa ndani yake tayari matumizi kuwa nyuma kuna chupa zingine za dawa.

Katika ndani ya ambulensi kuna zile bidhaa kama kitanda kuna zile zingine ambazo zinasaidiana maisha ili mtu asipoteze maisha yake anapochukuliwa na ambulensi akipelekwa ama akisafirishwa katika hospitali ingine. Hizi bidhaa zote huwa zinasaidiana kusupport maisha ya mtu na pia husaidiana sanasana.

Muuguzi au mtaalamu wa afya aliyevaa sare ya bluu na glavu nyeupe akishikilia na kumfunika madoli anayefanana na mtoto mchanga kwenye meza. Inaonekana kama anafanya mazoezi ya kumtunza mtoto na kumfundisha jinsi ya kumtunza mtoto mdogo.

Kuna kunyunyizia mimea kwa dawa. Mnyunyazi ananyunyizia mmea dawa. Mmea huwa ni mojawapo ya kilimo ambayo huwa hufanyika katika taifa letu la Kenya. Inakuwanga mzuri sana kwa kunyunyizia mimea zetu dawa ili zikuwe na afya nzuri na upate mapato mengi sana.

Inaonyesha chumba ndogo ya dawa ambayo inaonekana kuwa chanjo yenye lebo iliyoandikwa Polimalaitis vaccine type 1 and 2 Poliovicad . Chupa hiyo ina kofia ya waridi na inaonekana kuwa na kiyovu cha rangi ya waridi ndani yake.

Mama na mtoto na daktari wote wamekaa pamoja katika mazingira ya hospitalini. Kuna mchoro ya cartoon kwenye wall ya hospitalini. Daktari amevaa specs zake akiangalia mtoto akimshughulikia. Tena, amebeba stethoscope kwenye shingo yake pia.

Dawa za Azithromycin na matumizi ya kinywa. Dawa hili lina ladha nacheli limenotengenezwa na Zydus. Kiwango chake cha chupa mia sita baada ya kuchanganywa. Inapaswa kutumika na mdomo tu peke yake.

Inaonyesha eneo la chanjo ambapo mtu mmoja amevaa barakoa na fulana nyeupe, ameketi na akapokea chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya aliyevaa fulana ya rangi ya kijani kibichi, nyuma yao kuna foleni ndefu ya watu wakingoja kupokea chanjo na mazingira yanaonekana kuwa nje katika eneo la udongo.

Inaonyesha kisanduku cha chanjo ya M-M-R measles, mumps na rubela kutokana na kampuni ya MSD. Ndani ya picha hiyo kuna pia vipunji viwili vidogo vya kichanjo, kimoja kikiwa ni kiambato chenyewe na kingine kikiwa ni dilutenti .

Maporomoko ya mazingira yanaonekana katika mji mmoja ambao watu wengi wamekuja kushuhudia vile imefanyika. Yana maji machafu sana, daraja na bridge yote yamevunjika. Udongo yametokana.

Katika mazingira haya daktari wa masikio au mfanyikazi wa afya akimchunguzia mwanamke mmoja masikio yake akitumia kifaa maalum ya kuangalia masikio yake. Wote wawili wanaonekana kuwa makini na zoezi hilo.

Mtoto mdogo aliyevaa tishati ya bluu na suruali ya mstari akisimama mbele ya mjengo iliyobomolewa na yanaharibika vibaya. Kuna vifusi vingi vya ujenzi vimetawanyika ardhini na angani ni bluu. Mtoto anaonekana akishika mkono wake wa kutazama mbele labda akitafakari na kutazama uharibifu uonyesho huo.

Kuna dawa aina mbali mbali. Kuna kampuni ya aina mbali mbali ambazo huwa hutengeneza dawa. Dawa ni kitu mzuri sana husaidiana maisha wa binadamu. Hua inasaidiana sana katika vitu kadhaa. Ni vizuri sana kutumia dawa ili upone haraka.

Inaonyesha wauguzi wawili ndani ya kitengo cha watoto wachanga labda katika hospitalini. Kuna watoto wachanga kadhaa wamelala kwenye vitanda maalum vya kuwasaidia. Baadhi yao wakiwa chini ya taa joto, wauguzi wanaonekana wakifanya kazi zao mmoja akishughulikia mtoto mwingine.

Ajali limetokelezea kati ya gari moja la petroli na gari ingine. Watu wanaangalia wamekuja kushuhudia na kuokoa wale walikuwa wameungua. Kuna wale waliokuwa wamejigonga kabisa na pia hii ni mbaya sana vile watu wameumia.

Dawa hizi yanasaidia tena yanafaa yatumike ipasavyo. Yanasaidiana mahali mengine ambayo yamekuwa yametajwa na daktari. Kuna dawa aina tatu katika haya ambayo yanasaidiana kwa SP na ya malaria inaondoa maumivu pia. Kuna ile inaondoa nzige pia.

Katika mazingira haya yanaonesha moto mkubwa ukiwa kwenye eneo lenye miti na mimea. Mwali na mtoto na moshi mwingi inaonekana ukifuka angani kuashiria kuwa moto huo ni mkubwa, na unateketeza saana.

Mwanamke aliyevaa tishati nyeupe, jeans ya buluu na barakoa nyeusi akiwa ameketi kwenye kiti anapokea sindano, kutokana kwa mwingine aliyevaa koti la buluu na barakoa. Wote wawili wako nje na chumba la hema. Hakuna kuta au rangi ya njano na nyekundu zinazoonekana nyuma. Inaashiria tukio za chanjo ya umma.

Mazingira haya yanaonyeshana rundo la chupa ndogo ndogo za kioo. Zinaonekana kama vijipwa vya dawa au sampuni zikiweka zimejaa unga na rangi ya kahawia. Vijipu hivyo vine vifuniko kwa fedha. Vimepangwa na mapangilio na zingine zimelala chini.

Linaonyesha mapokezi ya kliniki ya meno. Kuna kaunta ya nembo ya dental care na skrini ya TV ukutani inaonyesha picha ya mtu. Mlangoni wa kioo ulio na muundo wa mchana inaonekana kushoto pia inaonekana mwonekano mzuri.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kitamaduni na shanga nyingi akishika mtoto mgongoni mwake akikiwa ameketi kwenye kiti cha mbao katika mazingira kamwe na nusu jambo. Pembeni yake mwanamke mwingine aliyevaa koti jeupe la daktari.

Picha inaonyesha kisanduku cha dawa kilichoandikwa Azithromycin tablet IP 500mg Azicip-500 kutokana na kampuni Cipla. Kimeonyesha pia kikiwa na strips moja tatu ya dawa.

Mwanamke aliyevaa barakoa na fulana nyeupe yenye nembo ameketi nyuma ya meza akimwangalia mwanaume aliyeketi mbele yake. Kwenye meza kuna chupa na sanitizer ya mikono na mafaili. Inaonekana ni kituo cha afya au eneo la ushauri na saa ambapo mtaalamu wa afya anamhudumia mgonjwa au mteja huyo.

Mtaalam wa afya ambaye anaonekana kuwa daktari au nesi akimpa mtoto sindano. Mtoto amevaa nguo yenye michoro na anaonekana akishikilia mkono wake karibu na eneo alikochomoa sindano. Mtaalam huyo amevaa koti jeupe ya maabara mengine.

Chupa cha virutubisho vya Nature inaonyesha kila kibao kina sitini na tano mg ya chuma. Chupa ina vidonge mia moja inatambulishwa kama kiongezi madini au mineral suppliment . Inasaidiana uzalishaji wa chembe chembe nyekundu za damu.

Tukio hili ni la chanjo. Mwanamke amebeba mtoto mdogo na mtoa huduma wa afya anaonekana akimpatia mtoto chanjo. Watu wengine kadhaa wako karibu, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa. Anaonekana kampeni ya chanjo badala ya surua ,rubela.

Madaktari wa eneo wawili wakiwa kazini wakimhudumia mgonjwa anayelazwa katika kiti cha matibabu. Wamevaa mavazi zao rasmi katika kitabu na barakoa, glavu na miwani ya ulinzi ikiashiria usalama wa kiafya. Vifaa vya matibabu vinaangaliwa.

Picha inaonyesha mkono ikiwa na kovu la sabuni ikiosha mchakato kwa kunawa mikono. Kovu hilo linaonekana koti mikononi likisisitiza umuhimu wa usafi wa kuosha mikono na umuhimu wa kuosha binadamu.

Eneo lina mafuriko makubwa. Maji yenyewe ina rangi ya udongo yamefunika sehemu kubwa ya nchia ambazo zinaonekana kujengwa kwa mabati na mbao. Kuna watoto wawili ndani ya maji wakitembea kwe ye mafuriko. Nguzo za mbao zinazoegemea na zimefunikwa na maji.

Ni vizuri sana kufanya chanjo ya watoto kwa wakati unaofaa. Mama, mtoto na daktari wako. Daktari anashughulikia mtoto ambaye anafanyiwa chanjo. Wengine wamekaa wanangoja muda wao ufike ili wao pia wafanyiwe. Ni vizuri sana kwa sababu hii inasaidia mtoto kupigana na adui zake ambao ni ugonjwa.

Picha inaonyesha mwanamke anayefanana na mfanyikazi wa afya. Amevaa barakoa ya buluu na ameshika chupa ya chanjo na sindano. Anaonekana akijiandaa kutoa chanjo. Nyuma yake kuna watu wegine wamesimama wakionyesha mazingira ya kituo cha afya au eneo la chanjo.

Mama ameshika mtoto wake mdogo anayeonekana akilia wakati mhudumu wa afya, aliyevaa barakoa na glovu akimpatia mtoto huyo chanjo kwenye mkono wake. Mwanamke mwingine anaonekana akishika mtoto mwingine. Inaonekana ni kliniki au kituo cha afya.

Matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara yanatibiwa na Siha Headache Solusion. Hii ni dawa ambayo inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa. Yamechorwa vichwa vinne ambayo yanaonyesha siha Headache Solutions yanatibu na kutoa maumivu yote katika kichwa ambayo kuna headache .

Mfanyikazi wa afya amevaa barakoa na nguo za kujikinga kupima na kuangalia mtoto mchanga ilio akilishwa na mwanamke, wote wawili wamevaa barakoa na mazingira yana onekana kuwa ni kliniki au kituo cha afya, nyuma yao kuna watu wengine walio valia sare zilio fanana.

Inaonesha eneo la mafuriko makali ambapo maji mengi ya kahawia yamefunika ardhi. Nyumba kadhaa za kawaida zingine zikiwa na paa za mabati za rangi la kahawia na nyingine za udongo zimeangukwa na maji.

Madaktari wanasaidiana mgonjwa mmoja ambaye amekuwa na shida na meno yake. Wanamwangalia tena wameweka bidhaa ama vifaa ndani ya mdomo wake ili waangalie vile inaendelea na ili wajue shida imetokelezea na nini ama shida iko wapi na huu mgonjwa.

Afya bora yanaleta maisha bora. Wale wasimamizi wa afya bora yanapeanwa wale wanasimamia watu huko nyumbani ili waende wahudumie tena wapitishe ujumbe na maisha bora na afya bora kuwa yanaendana pamoja.

Ukame ni kitu mbaya sana katika maisha ya binadamu. Kuna mawe na nyasi ambazo zimekaushwa kabisa hakuna hata moja. Mti ambaye haina majani zake tena imekauka sana. Ukame ni kitu mbaya sana katika maisha ya binadamu.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye kitanda ndani ya chumba. Mmoja aliyevaa koti la buluu na kitambaa cha kichwani anaonekana akimsaidia mwanamke mwingine ambaye amevaa nguo ya mistari labda akimfundisha au kupitia kitu kwenye kitabu. Chumba kinaonekana kuwa na nguo zilizoning'nia na runinga upande wa kulia.

Mwanaume aliyevaa nguo nyekundu na kijivu akiwa na kofia nyekundu yenye mapambo na manyoya, amechumba ndani ya kibanda au nyumba yake ya ukuta wa udongo. Anaonekana akichonga kuni kutumia kisu kikubwa.

Katika eneo hili, linaonyesha choo nje, kilichojengwa kwa mbao na mabati kikiwa na tenki la maji karibu lake. Limejengwa katika eneo la mashambani au kijijini lenye miti na mimea mingi. Hiki choo kina mabati juu ya paa.

Daktari anahudumia mgonjwa wake, wengine wamesimama kando wanangoja wahudumiwe tena. Daktari amevaa saa, amevaa mask kwa mkono wake. Mgonjwa amefungua mdomo yake kubwa ili atolewe yake yanamsubua ndani ya mdomo yake, ni vizuri sana kumtolea hayo ili akuwe na afya nzuri.

Katika serikali na Kenya na serikali zingine za nchi zingine, kuna yale matafiti ambayo huwa watu wanafanya ili kutoanisha au kudhibitisa hayo wanafanya yanafaa ama yanafaa kuwa ndani ya watu na watu wanafaa watumie. Kuna wale wamesimama wakifanya kitu kama utafiti ama kuonyesha uzuri wa kitu.

Linaonyesha mwanamke akizungumza mbele ya kundi la wanawake wengine walioketi chini kwenye eneo la nyasi kavu. Baadhi ya wanawake wamevaa mavazi ya kitamaduni labda ya kimaasai. Nyuma yao kuna majengo yaliyoharibika au mabati ya miundo linaloonekana mkutano wa jamii au semina ya nje.

Mkusanyiko wa vitu vya kitamaduni vinavyofanana na vyombo vilivyotengenezwa na matanguo makavu. Baadhi yamepambwa shanga lna rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe. Zina rangi ya vipandi na ngozi ya manyoya. Kuna vyombo wa udongo ubavuni. Chuma pia inaonekana hapo.

Huwa mama akizaa, kuna yale zawadi yanaletwa huko hospitalini ya watoto. Mama ameletewa zawadi na kuna gunia na mabegi ya nguo za watoto. Ako na vizuri tena amembeba mtoto mzuri na kuna mama amevaa nguo nyeusi.

Katika mwaka huu kuna nzige mbaya sana ambazo huwa zimekuja tena zimeingilia mimea za watu katika mashamba zao. Hizi nzige huwa tunaziua na tunazichapachapa na zingine tunaua na madawa, ili tupate mimea mzuri.

Mama amefunga shuka kwenye kichwa yake. Mama ana stadi kwenye masikio zake. Mama amepeleka mtoto wake hospitalini. Daktari pia amefunga shuka kwenye kichwa chake. Anashughulikia mtoto na mtoto yenyewe analia. Mama ana imani kuwa mtoto atapona. Sababu ni hio ndio alikuwa amempeleka katika hospitalini.

Kuna madawa mbili tayari zishawekwa kwa mkono, Mtu bado anaongeza madawa zingine kwenye mkono yake, anakaa anataka kumeza hizi dawa ama anataka kuangalia vile hizi madawa zinakaa. Madwa huwa zinasaidiana sana kupigania mwili tena zinasaidiana sana mwili.

Madaktari wawili ambao wamevaa magloves kwenye mkono yao na mask kwenye mapua yao wanaangalia mtoto mgonjwa akiwa amelazwa hospitalini akiwa kwenye kitanda yake. Inakaa wanamwekea NGT tube